Bango la bima ya maisha ya kifamilia ya kutunza jamii ya kampuni ya CIC. Hapa tumeonyeshwa mama, baba na mtoto wakiwa wameenda kuchukua bima hiyo.

Duka la kuuza vitambaa vya vitenge. Ni za aina tofauti, pia penye mchoro unayofutia mno. Pia wanauza viatu na pia wako na mtambo ya kuangalia ya CCTV .

Soko huru la kuuza viatu vya aina tofauti tofauti ,vimepangwa vinadhifu na pia tunaona manguo na muuzaji. Soko hili lina bithaa kadhaa lakini zaidi ya yote viatu ndivyo vilivyo vingi.

Hii ni sarufi ya Kenya kwa pesa, noti ya elfu moja moja ambao umeshikwa kwa mkono na jamaa mmoja na inakaa ni pesa kwenye benki.

Maelezo ya bima ya maisha yanayo toka kwenye kampuni ya Anziano Insurance Agency, yaelezea vitu kuhusu bima ya maisha, upangaji, bima ya maisha kamili na maisha ya kikundi . Pia wamepeana maelezo yao na pia nambari zao za simu.

Hili ni tangazo kupitia kampuni ya bima ya AAR inatangaza kuhusu mipangi ya shughuli ya kushughulikia wagonjwa na pia upeanaji wa dawa pango lenyewe pia limepeana nambari za simu na zile za barua pepe.

Hili ni soko la wazi la kuuza chakula, hapa tunaona wanunuzi wengi pamoja na wauzaji, lina vyakula tofautitofauti, tunaona machungwa, parachichi, nyanya, ndizi, ndimu, papaya, makreti za kubeba bidhaa, viti na pia maduka hapo kando.

Sarafu ya Kenya ya shilingi elfu moja. Ya juu ni ile ya kwanza ya hapo mbeleni iliyotolewa, iliyokuwa na picha ya bwana rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta. Ya chini ni ile ya saa hii inayoonyesha ndovu na nyati, inayo inayoitambulisha Kenya ikiwemo ikiwa moja ya nchi zinazotegemea.

Hizi ni pesa za Kenya ambayo ambazo ziko kwa njia ya sarafu. Tunaona shilingi tano, sarafu ya shilingi kumi na pia sarafu ya shilingi ishirini. Haya ni pesa yanayotumiwa mjini.

Kipanda cha kuuza chakula, tunaona matunda kama vile machungwa, mapera, pia tunaona vitungu, nyanya, pilipili hoho, dahania, minji na pia tunaona vitungu vya kaliki, tunaona pia tikitimaji .